Jamaa huyu ambaye amevaa shirt anaonekana kushika pesa nyingi kwa mkono yake ya tasilm elfu moja, moja, yeye anapeana kwa mtu aliye kwa upande huo mwingine ambayo anaoneka kuwa na mashine ile ya kuekeza pesa kwa account .

Mahali hapa kuna majengo mengi na nje ya jengo hii zimejaa vitiu ambayo zimewekwa vitambaa zingine zikiwa na nywele za kusuka. Huku ni mahali wanadada husuka nywele haswa na kuna wengine hata walioketi kwenye viti hizo.

Duka hili ni la kuuza maziwa ya kutoka mlima Kenya na pia wanauza bidhaa zingine ambazo tunaziona pale dukani. Jengo lake liko katika chini ya gorofa na limepakwa rangi ya buluu ama samawati.

Gari hili ni kubwa nyeusi na ni mpya kwa maana haina nambari ya usajili, imeegeshwa ndani ya chumba hili ambalo magari mengine huwa yanaeegeshwa na zile mpya na inaongojea kununuliwa na wateja.

Bima hii ni ya kampuni ya Britam inayohangazia mambo ya mwili na usawa. Inaonyesha kwamba unaweza lipia shilingi mia sita ishirini ili kupata upande wa malkia na pia wanapeana pesa ya mwisho saa zile umepoteza jamaa wako.

Mahali hapa kumetandiwa aina tofauti ya chakula, Kukiwemo na viazi ambayo yamewekwa kwa Kasuku na mbele yake ni aina ya karoti ambayo yamepangwa pamoja. Huku pia kunao ova.

Hii ni duka ya mpesa ya kueka pesa na kutoa. Jamaa hawa wawili wamesimama njee ya hiyo duka moja wao akionekana kutoa kitu au pesa kwa mfuko, huku amevalia sare nyekundu.

Hii ni soko ya kuuza nguo na tunaona wauzajivwakiwa wamesima ndani kando yao ni wanunusi ambao wanajaribu kukagua nguo hizo mwengine akitafuta zingine tafauti.

Hapa ni nje ya jumba ambalo limejengwa na wameweza kuweka viatu za wanaume wakiwa wamezipanga kwa minajili ya kuuza. Kunaye mtu anayepita kando ya hii jengo.

Hapa ni sokoni ambapo na tunaona wajuuzi wameanika bidhaa zao wanazouza kando Yao ni mnunuzi wanajaribu kugagua Yale chakula.

Hii ni pesa ya zamani ya shilingi elfu moja ya Kenya na nyuma ya hii pesa iko na mchoro ya jengo kubwa Nairobi ikiwa na picha ya rais wa kwanza Jomo Kenyatta.

Soko hili linaonekana kuuza bidhaa tofauti tofauti. Hapa mbeleni tukiona viatu sana ya wanaume yakiwa yamepangwa vizuri. Mbele pale ni mama ameketi kwenye kibanda chake akiuza nguo ya kuvaa.

Hapa ni kibanda au soko ambapo tunaona mtu ametandika aina tofauti ya chakula ikiwemo viazi tamu, viazi vya kawaida na hii ingine nyeupe. Tunaona zimewekwa kwa vipimo tofauti tofauti kwa kutumia mikebe.

Jamaa huyu anajaribu kuhesabu pesa akiwa na noti ya shilingi hamsini, mia moja na pia mia mbili. Yeye ako kando ya tarakilishi akifanya hesabu zake.

Mahali hapa wameegesha gari nyingi sana na ndogo huku amepangisha kwa laini yakiwa ni ya rangi tofauti tofauti. Upande huu umewekwa mabati imekingwa sana ambayo upande wa nje haiwezi onekana.

Hili ni tangazo kutoka bima ya boda boda ambayo inaambia wao watafute bima hiyo huku ikiwa na bei tofauti tofauti. Ya watu ni 3000 na ile inachunga hadi pikipiki ni 6000.

Hii ni ndani ya gari ambao tunaona kwa bodi il kitu inaonyesha kiwango cha mafuta iliyo kwa gari pamoja na kiwango ile gari inakimbia, inaitwa spidi.

Hapa ni soko ambapo mtu anayeuza ile soksi ya kuvalia miguu amezitandika hapo nyingi. Ziko na color tofauti tofauti na muuzaji haonekani bali tunaona mama ambaye ameangalia upande mwingine, hii kwa jumla ni soko ya kuuza nguo.

Hii ni risiti kutoka kampuni ya kutoa ushuru ya KRA, ambayo inaonyesha malipo ambayo huyu amelipia. Imechapishwa na ni kitambo, maana inaonyesha benki ya KCB.

Hili ni duka la mabambo ambapo wameanika mabambo ya aina kadha ya kitamaduni ya Wamasai. Hapo mbele wameeka bodi ambayo wameeka mabambo madogo kama ile ilini na zinginezo.

Hapa ni nje ya duka ya kuuza bidhaa kadhaa wa kadhaa nje wakiwa na bango lililoandikwa Mpesa inaonyesha kwamba wanapeana huduma hizo kwenye duka hili.

Haya ni maduka mengi yanayouza mapambo kadhaa ya mwili na tunaona mtu amesimama nje ya duka hilo, akiwa na pambo zingine kwa mikono, huku zingine zimeekwa juu na kando katika duka hilo.

Hii ni karatasi ambayo ni ya idara ya kutoa ushuru ambayo imeonyesha mtu analipa aje ushuru na mambo yanayo husu huyu mtu na mahali anapoishi.

Hii ni duka inayouzwa bidhaa tofauti tofauti, ikiwemo maji ya kunywa. Tunaona mtu ameenda kununua vitu na duka hii pia wako na upande wa M-Pesa ya kulipa na kutuma na pesa.

Hapa ni darasani ambapo

Mahali hapa ni duka la kuuza mambo ya mabambo sana sana ya kitamaduni ya nchi yetu hii ya Kenya. Wao huuza vitu ambazo wamezichonga wenyewe na watu wengi hupenda kwa sababu zinatukumbusha kuhusu utamaduni wetu.

Magari haya yamepangwa katika mahali ambapo yanauzwa. Yamepangwa kwa laini moja huku wakiwa wameficha nambari za gari hiyo katika huu picha.

Kwenye uwanja huu tunaona magari mengi ambayo yameegeshwa kwa mahali tofauti tofauti ,kunao watu pia ambao wameshuka kwa hizo magari na wanajaribu kutoka hapo kwenda mahali mukusanyiko upo.

Hizi ni pesa nyingi, ambazo zimepangwa kwa mtindo fulani. Pesa hii ni ya dhamani ya shilingi elfu moja ya Kenya na imeonekana kuwa imehesabiwa.

Hapa ni soko kubwa ambapo kumajaa watu wengi, wauzaji pamoja na wanunuzi huku wametandika bidhaa zao chini wakizuza aina tofauti tofauti ya matunda, vyakula na mboga.

Kibango hii kinaonyesha jinsi pesa ya nchi tofauti tofauti inaweza kununuliwa ama kuuzwa ikilinganishwa na pesa ya nchi hii yetu, na pia bei ya cheki tofauti.

Soko hili limetandikwa matunda mengi yanayouzwa ya aina tofauti tofauti. Naona ndizi na tikitiki maji, maembe na aina nyinginezo kama mananasi ya matunda.

Jumba hili limewekezwa gari aina tofauti tofauti linaonyesha kuwa ni jengo ambalo wanauza gari yale mapya kwa wateja wanaotaka hizi magari.

Mtu huyu anajaribu kuhesabu pesa huku amepanga pesa tofauti ya noti ya hamsini kando, mia mbili na pia mashilingi ili iwe rahisi kujumuisha pesa zote.

ambapo magari mengi yameegezwa kwa mtindo fulani zote hizi zimewekwa kwa minagili ya kuuzwa kwa wateja.

Hapa ni soko ambapo wachuuzi wameanika bidhaa zao ili wauzie wateja, kila mtu anapeana vitu zake na wanunuzi pia pale wanachangamka kununua bidhaa hizi.

Hii ni sehemu ya kueka gari katika maofisi, hapa tunaona majengo kubwa kubwa ya KICC pale Nairobi, Na sehemu hi imetengwa ili watu wake gari zao wakienda kwa ofisi.

Hili ni duka ambalo linauza bidhaa kadhaa za nyumba. Ndani yake inaonekana ikiwa na fridge iliyokuwa na vinywaji kadhaa kama yogurt . Na nje ya mlango wao wameweka bango la M-Pesa .

Watu hawa wawili wana salimiana kwa ishara ya kupongezana ambapo mtu wa kwanza amepeana kifunguu ya gari kwa mtu wa pili kuonyesha kwamba anampatia gari lenyewe ikue lake.

Hili ni gari kubwa linaloitwa Hillux aina ya pick up inaendeshwa kwenye uwanja. Nyuma yake tunaona miti ambayo imepandwa pale ikiwa inaangalia.

Tunaona bima ya Kenya Orient ikitangaza mambo ya bima ya kusema kwamba unaweza jipatia bima pale ambapo umeketi nyumbani kwa kutumia simu yako kwa urahisi.

Hizi ni nyanya mingi yaliyowekwa kwenye trei kubwa kubwa yakiwa yamepangwa kwa laini na zimewekwa kwa usawa zote, kando yake ni watu wamesimama, pia kukaa kuilinda na kuangalia hizi nyanya huku zikiwa zimepangwa.

Hapa kwa jengo hili ni mahali pa kubadilisha pesa hua ya aina tofauti ama nchi zengine. Unaeza pia kutuma au kupokea pesa kutoka nchi moja hadi nyengine na pia wanapeana hizo kazi ambao wameziweka kwa hiyo bango.

Gari hili limesimama kisha mlango wake ikafunguliwa. Katika mlango huu kuna kifunguo ya gari ambayo imewekwa pale kama kando yake ya hiyo mlango.

Hapa ni soko ambapo kuna kibanda kinachouza aina tofauti ya chakula, kikiwemo viazi tamu, vitunguu, na miyumbamba miwili mikubwa iliyoinamishwa ndani ya mkebe.

Hili ni duka la New Generation ambaye inauza bidhaa kadhaa ya matumizi ya nyumba. Kuna mteja ambaye amesimama pale akijaribu kununua vitu.

Hapa ni soko ambalo kuna wachuzi kadhaa wako na bidhaa zao. Inaonekana kumekuwa na mvua mkubwa iliyonyesha na maji kusimama mahali pale. Wengine wao wako na mauli ya kujikinga mvua huo.

Hapa ni duka ambayo inauza aina tofauti tofauti ya maziwa ama ile yenye imeongezwa ladha kama yoghurt ,maziwa ya pakiti na pia aina tofauti tofauti ya flavour .

Mwanaume huyu amevalia nguo nyeusi na shati nyeupe amesimama kando ya gari mpya nyeusi akijaribu kuchungulia ndani huku akiwa ametabasamu ama aonekana akiwa ana kuonekana kuongea na mtu aliye ndani.

Magari haya ni mapya kutokana kwamba haina namba ya usajili pia yameegezwa kwa uwanja huu yakiwa yamepangwa kwa laini moja. Magari haya ni mapya na ni yale makubwa makubwa.

Hili ni gari la uchukuzi ambalo hutumiwa kupepa gari mpya kutoka kwa poti hadi mahali pale watakapo enda kuuziwa huku ni sehemu mbili ya kupepa hizi gari mpya sehemu ya chini na ya juu.

Jengo hili linapatikana katika mji wa Nairobi, karibu na lile jengo mzee za kuwahifadhi vitu kadhaa Archives ,mbele yake kuna gari ambayo imeekezwa hapo na haijazima maana tunaona taa bado inawaka.

Hii ni pesa ya noti ya shilingi mia tano. Mbele yake iko picha ya rais aliyestaafu Jomo Kenyatta na nyuma yake likionyesha moja ya jengo la Nairobi la benki kuu.

Hii ni bima ya " CIC group" inayoonyesha aina ya bima ya kukinga familia . Kwenye picha kuna watoto wawili pamoja na wazazi wao wametabasamu.

Jumba hili liko na maduka mengi ambayo yamefunguliwa. Duka ingine ni ya mapambo na iko na Mpesa. Kuna watu pia wamesimama nje ya maduka hao wakiuza aina tofauti ya matunda.

Kipango hii hupatikana kwa benki ama mahali pa kubadilisha pesa, inaonyesha dhamana ya pesa ya nchi tofauti tofauti jinsi ambayo inauzwa kwa soko na Kununuliwa.

Hii ni bima ya Madison ambayo inajaribu kueleza umuhimu ya kukinga uwapendayo. Inaongea kuhusu kununua bima ya kupatakina na ajali kwa kutumia nambari ambayo imeandikwa hapa mbele.

Tunaona duka ambalo ni la kuchapisha picha za watu tofauti na pia zinauza zile vitu za kutengeneza naye gari au pikipiki. Jamaa huyu amevaa aproni anaelekea kwenye duka hili.

Hapa ni soko ya chakula tofauti tofauti na matunda. Tunaona matunda ya mnazi, mnanazi, pamoja na mahindi, aah matikitiki maji na pia kule mwisho tunaona pia avocado .

Tunaiona mabango ya kampuni ya mayfair ya Bima kuonyesha kwamba wao hujajaribu kudhibiti mambo ya ajali kwa malipo na pia wameweka mchoro wa pikipiki iliyoanguka. Bima hii inatumika kwa nchi kadhaa ikiwemo Kenya, Tanzania, Uganda na zinginezo.

Magari mengi yameegezwa katika uwanja huu. Magari haya ni tofauti wa rangi na kuna watu wamesimama kando ya gari hii huku wakiwa wamejieka tu kupumzika.

Hii ni kibanda ya duka, iliyojengwa kando na makaratasi. Huyu mtu anauza viatu aina kadhaa, pamoja pia na kofia, iliyowekwa pale pembeni.

tunaona picha ambaye kunao ya wanajaribu kuonyesha ama kueleza maelekezo ambapo wanapatikana nyumba hii wanaitwa

Hili ni gari lililoko barabarani likibeba gari zingine. Limeekezwa gari tatu juu huku kukiwa chini yake hamna gari hata moja. Pia kando yake kuna magari yameekezwa nje ya jengo fulani.

Huu ni mtandao wa kupata kopo na mtu hutumia saa zile anataka kupata usaidizi, inaitisha majina utakayo tumia na nambari ya siri na kuthibitisha pia kwamba wewe ni binadamu.

Hili ni jengo ama duka ambalo linatumika kusuka nywele na inaonekana kuwa ni mhudumu anayehudumiwa huku kukiwa na viti zimepangwa za kukalia wateja.

Hii ni duka ambayo linauzwa viatu pekee, kuna mdada anayepita kando ya hiyo duka, viatu hii imepangwa kwa njia fulani na yanakaa kuwa ni ya chechere.

Hapa ni soko, na inaonekana kwamba soko hili ni la kuuza aina tofauti tofauti ya matunda huku kuna mchuuzi mmoja ambaye ameketi huku akiwa ameshika tama. Yeye anaonekana kuwa na mawazo mengi.

Hii ni pesa ya noti ya elfu moja, mia tano na ya mia moja. Jamaa huyo ameshika na mikono yake kwamba amejaribu kuhesabu hizi pesa.

Hii ni cheti kinacho onyesha malipo ambayo watu amepilia kupewa uduma ya serekali katika ofisi yao uduma center wakitumia mtandao wa ecitizen.

Hili ni gari nyeupe ambayo liko barabarani lina nambari KDH tisa tisa sufuri J.Gari hii ni gari ndogo na linakaa safi sana.

Bango hili limechorwa magari matatu ya colour tofauti huku wakijaribu kuonyesha mpango wa insurance ya kuikinga hii gari na bei yake ikiwa elfu tatu mia tano kwa mwezi.

Hapa tunaona duka la kuuza bidhaa na nje yake, wamewekeza vitu mingi kama vile, beli ya unga, gunia ya michele na pembeni kule wamepanga pia soda ya aina kadhaa.

Huku naona magari kadhaa kubwa kubwa yameegezwa kwenye uwanja , magari haya yamewekwa Katika laini moja yakiwa na rangi tofauti tofauti nyeusi na nyeupe.

Hizi ni ndizi ambazo zimetandikwa kwa gunia kwa meza. Haya ndizi yameiva sana mengine yakionekana kuwa yamekaribia kuiva vizuri.

Hii ni kampuni ya LetsGo yenye inapeana bima tofauti tofauti, mojawapo ni bima ya kuchunga mali, bima ya ajali na pamoja na ya maneno mengine.

Mhudumu wa duka anashika simu kwa mikono yake. Kwenye simu hii naona kwamba anajaribu kuangalia salio la pesa aliyenayo katika simu yake

Hii ni duka ya kuuza maziwa ya Kieni Dairy Shop ambapo kuna mteja ameenda kwa duka hilo kununua na ndani yake pia tunaona mhudumu akijaribu kuongea na yeye.

Bima hii ya Madison General Insurance inatangaza kwamba watu wachukue Bima ya maisha na ile ya ajali ili kunapokuwa na ajali waweze kusaidika. Ametumia picha ya msichana mmoja ambaye ameumia miguu na shingo.

Bango hili linaonyesha bima la maisha na inaonyesha mahali huwa wanakinga, wako na bima ya maisha, mambo ya kurejesha pesa na bima ya kikundi. Pia picha hii imechorwa mama, mtoto na baba.

Hapa ni barabara kuu ambapo kuna garu tofauti tofauti ya usafirishaji. Kuna gari kuu ambalo hubeba magari mapya ambayo yanauzwa kutoka kwote adi sehemu nyingine ili yaende yakauzwe pale.

Hii ni risiti ambayo imechapishwa kule kwenye huduma center na inatumika na idara ya uchukuzi ya National Transport and Safety Authority . Inaonyesha malipo ambayo huyu jamaa anayeitwa Dan amelipia ili gari yake likaguliwe.

Hii ni kadi ya benki ya Visa ambayo mtu anatumia kutoa pesa yake kwenye mashine hiyo yenye imeandikwa Pesa Pal. Imeshikiliwa na mwanadada huyo na huyo jamaa anapeana kadi.

Gari hili limesimama ndani ya jengo huku ikionekana ishara kando yake kwamba ni gari la kutumia petroli limeegeshwa ndani ya hii jengo.

soko hii wanauza chakula za haina tofauti kukiwa na kibanda hii wamewekeza viazi, mahindi, karoti, nyanya, muhogo pamoja na ndizi iliyo pangwa juu

Hizi ni pesa la aina ya noti. Ni pesa mingi ya shilingi mia moja yametapakaa yakiwa yamewekwa kwa meza ikiwa na picha ya rais wa kwanza mzee Jomo Kenyatta.

Bima hii ni ya kampuni ya Anziana Insurance Agency inayosimamia mambo ya nyumbani kama vile moto, wizi, mambo ya elektroniki na maneno zingine kama laptop na kadhalika.

Hili ni gari jeupe la nambari KCM 709K limeekezwa kando ya barabara ikiwa na imeshuma.

Hapa ni soko ya chakula ambapo wanauza matunda na vyakula vingine. Naona viazi, mahindi, karoti, nyanya na hata ndizi na bidhaa kadhaa huku kukiwa na watu wanaopita wakikagua na kununua hizo vitu.

Hapa naona gari mpya iliyoegezwa ndani ya jengo. Ikiwa inaonyesha magari ya kusajili hizo gari. Kuna gari nyeupe kufuatwa na nyekundu na pembeni ni gari nyeusi na jekundu.

Tunaona kipanda ambayo wametandika chakula tofauti tofauti na bidhaa zingine ikiwemo nyanya, hoho na dhania na kitunguu, minji na pia Ile vitunguu ya white.

Hii pesa ni noti ya thamani ya shilingi elfu moja. Wameonyesha upande wa mbele wa hii pesa ambapo tunaona sura ya aliyekuwa rais wa nchi huu Jomo Kenyatta. Nyuma ya picha hii pia tunaona ishara ya nyanya kama ndogo.

Sehemu hii ni mahali ambapo wameweka magari mengi sana kusimamama. Liko katika upande wa jengo na linaonekana kukuwa na gari aina tofauti.

Uwanja huu wamewekeza magari mingi ya aina tofauti tofauti yakiwa yamepangwa kwa mpango fulani yakiangalia sehemu moja yote.

Naona pesa kwenye kibeti ya dhamana ya shilingi elfu moja kadhaa na mtu huyu ameingiza mkono yake kwenye mkoba huyo akijaribu kuihesabu.

Haya ni gurudumu za gari ambayo yametolewa. Kwa jumla ni gurudumu manne. Inaonekana kunayo mtu ambaye anajaribu kuiosha iwe safi. Amepaka sabuni na kwa sasa ananyunyizia maji kwa kasi.

Hili ni duka linalouza bidhaa kama za matumizi ya nyumba . Mbeleni ya duka kuna chupa za soda pamoja na chupa za maji . Kwa mlango wameweka zile karatasi ama begi ya kubeba mzigo.